Huu ni ndani ya duka la nguo au boutique .Inaonyesha nguo zilizopangwa kwenye rafu na kuning'inia pamoja na manequinns zinazoonyesha mavazi. Kuna meza au makabati ya kuonyesha bidhaa katikati ya duka.

Huu ni duka la nguo kuna safu zilizo pangwa kwenye rafu na kamba za kuninginia zikionyesha mashati na mavazi mengine. Duka linaonekana kuwa na nafasi ndefu na nyembamba na bidhaa nyingi zikiwa zimewekwa pande zote mbili.

Huu ni onyesho la dirisha, la duka la nguo, likionyesha mannequinne kadhaa waliovaa nguo za wanaume. Kuna mannequine tano zilizo simama zikionyesha suti, mashati na suruali. Pia kuna mapambo ya rangi nyekundu chini ya onyesho.

Huu ni duka la nguo. Duka linaonekana kuwa na mazingira safi yanayopangwa vizuri. Kuna aina mbalimbali za nguo zilizopangwa kwenye reki na pia kuna wanawake wanao simama wakiwa wamevaa nguo za maningwini. Nguo zinazouzwa ni pamoja na suruali, mashati na nguo za kike.

Huu ni ndani la duka la nguo. Kuna nguo zilizopangwa kwenye rafu. Pia kuna kiti au benchi ndogo yenye mto mweusi mbele. Sakafu inaonekana kuwa na vigae vya rangi ya kijivu.

Huu ni sehemu ya duka la nguo, kuna nguo zilizoning'inia, na zilizokunjwa kwenye rafu. Ukutani kuna bango kubwa lenye picha ya mwanamke. Pia kuna ishara yenye maandishi TV.

Huu ni duka au chumba cha kuonyesha bidhaa, kinachoonekana kuuza nguo na bidhaa nyingine. Duka lina sakafu ya mbao, na dari ya rangi ya blue . Kuna pia kioo kikubwa, upande wa kushoto, kinachoakishia sehemu ya chumba.

Huu ni duka la vifaa vya mtindo, kuna kiponzi maikuini kinacho valishwa kilemba cha rangi nyeusi na nyeupe yenye mchoro ya chui na miwani ya jua. Kiponzi hicho kimezungkwa na pochi ndogo, mikoba na shanga.

Huu ni duka la nguo katikati kuna mannequin aliyevaa kofia kubwa, blauzi nyeupe na sketi nyekundu. Amevalia pia mkufu mweusi na pochi ndogo nyekundu. Kwenye meza, mbele ya mannequin kuna pochi, miwani ya jua na shali.

Huu ni ndani ya duka la nguo inayoonyesha rafu zilizojaa nguo zilizokunjwa vizuri na nguo zilizoning'inishwa kwenye vibao. Kuna mtu amesimama karibu na rafu hizo akionyesha kuwa kuna mteja au mfanyikazi dukani.

Huu ni duka la nguo la kifahari. Ndani ya duka hili kuna nguo zilizo pangwa vizuri kwenye rafu na meza. Pia kuna viti vya kupumzika kama kitu kimoja chenye muundo wa kifahari katikati.

Huu ni duka la nguo. Manikwini zimepangwa mbele ya duka zikionyesha aina mbalimbali za nguo, ikiwemo gauni ndefu, gauni fupi, sketi na suruali zenye rangi tofauti kama vile njano, nyekundu, nyeusi, machungwa, buluu, kahawia.

Huu ni duka hili linaloitwa Italian na linauza nguo za wanaume na wanawake. Lango la duka linaonyesha bidhaa mbalimbali, kama viatu na nguo ndani ya duka.

Huu ni duka la nguo au bidhaa za mtindo, ndani ya duka kuna nguo zilizo pangwa kwenye rafu na manequin pamoja na vitu vingine kama vile mikoba na viatu. Kuna meza mbele nyeupe katika ya duka zilizo na bidhaa zinazo pangwa juu yake.

Huu ni onyesho ya bidhaa katika duka ikiwa na manikwini, kofia, vito na vifaa, mazingira ya duka zilizojaa bidhaa zingine na taa zinazoangaza dukani zinaonekana zikionyesha mazingira ya biashara ya rejareja.

Huu ni duka la rejareja la mrp.Linaonyesha nebo ya duka hilo, yenye maandishi mrp na ishara ya duara iliyounganishwa. Pamoja na sehemu ya ndani ya duka, linaonekana kupitia dirisha likiwa na nguo na bidhaa nyingine zilizopangwa.

Huu ni ndani ya duka la nguo. Kuna nguo zilizopangwa kwenye rafu na kwenye vibaraza vya kuonyesha. Kwenye upande wa kulia, kuna sanamu ya kuonyesha nguo iliyovalia nguo.

Huu ni sweta ya kofia ya rangi ya kahawia au beige iliyoning'inia kwenye chuma cha kuning'iniza nguo labda dukani, inaonekana kuwa na kamba yenye kofia na mfuko mmoja mkubwa mbele.

Hizi ni mkusanyiko wa bidhaa za ngozi na kitambaa hasa mikoba na pochi zikiwa zimepangwa Kwenye sakafu au sehemu tambarare. Bidhaa hizi zinaoonekana kuwa za ubora wa juu na zimetengenezwa kwa umaridadi.

Hizi ni nguo zilizoning'inia katika duka za nguo zikionekana kuwa suti au mavazi rasmi yakiwemo makoti na suruali. Rangi zao ni nyeusi iliyoekelea.

Huu ni gari aina ya Toyota Hiace ambalo mara nyingi hutumika kama gari la abiria au gari la kibiashara. Gari hili lina rangi nyeupe na limeegeshwa kando ya barabara. Nyuma ya gari kuna jengo linaloonekana.

Huu ni gari aina ya Subaru Forester nyeupe ikiwa imeegeshwa nje. Inaonekana kuwa na kioo cha nyuma kilichopakwa rangi nyeusi na spoiler juu ya mlango wa nyuma. Nambari ya usajili ya gari inaonekana kuwa na herufi na namba.

Huu ni gari la kifahari aina ya McClaren 720 lenye rangi ya dhahabu au njano likiwa limewekwa kwenye chumba cha maonyesho cha magari. Gari hili limewekwa katikati ya jukwaa la duara.

Huu ni sehemu ya ndani ya gari, hasa viti vya nyuma na sehemu ya viti vya mbele. Inaonekana kua viti vina rangi isiyokolea, na sehemu ya sakafu ya gari inaonekana. Dirisha la gari inaonyesha sehemu ya nje, ikiwemo gari lingine la rangi ya blue .

Huyu ni mwanaume akifanya kazi kwenye gari jekundu aina ya Station ambalo linaonekana kuwa katika mchakato wa kurekebisha au kurekebishwa. Mlango wa mbele wa gari imefunguliwa. Na sehemu ya mbele ya gari inaonekana kuwa imetengenezwa.

Hii ni trela ya kubeba magari inayojulikana pia kama carholder au carcarrier .Trela hii ina muundo wa ghorofa mbili na ina uwezo wa kubeba magari kadhaa kwa wakati mmoja.

Huu ni picha ya ndani ya gari, inaonekana kuwa Toyota Passo, dashbodi inaonekana kuwa safi na ni rahisi kutumia. usukani una nembo ya Toyota katikati na unaweza kuwa na vidhibiti vya media .Viti vya mbele vinaonekana vizuri na vinatoa nafasi ya kutosha kwa abiria.

Huu ni kile kinachoonekana kuwa duka la kuuza magari. Katikati kuna mwanaume anayefanya kazi kama muuzaji wa magari akipeana mikono na mteja, ishara ya makubaliano au kukamilika kwa biashara.

Haya ni magari kadhaa yaliyoegeshwa kwenye eneo lenye nyasi, yakiwemo angalau magari matatu ya Toyota . Magari haya yameegeshwa wazi wazi nje. Mandhari ya nyuma ina miti mingi.

Hili ni gari aina ya Volkswagen Tiguan nyeupe. Gari hii linaonekana likiwa limeegeshwa au likitembea barabarani mchana. Inaonekana kuwa gari la kisasa na la kifahari.

Hii ni gari aina ya Subaru Forester rangi nyeupe. Ni gari la abiria ambalo mara nyingi huuzwa mjini na linaweza kuwa na injini ya petroli. Baadhi ya mfano huja na mfumo wa upitishaji gia wa moja kwa moja. Mara nyingi kama haya yanapatikana kwa bei tofauti.

Huu ni eneo la kuuza magari ambapo muuzaji anapeana mkono na mnunuzi, kuashiria makubaliano au ununuzi wa magari. Kuna safu nyingi za magari yaliyopangwa vizuri.

Hili ni gari aina ya Toyota Ace ambalo kwa kawaida hutumiwa kama matatu au gari la kibiashara ndogo. Gari hili lina rangi nyeupe na linaonekana likiwa limeegeshwa nje.

Huyu ni mtu, amesimama mbele ya gari ,aina ya Pick-up. Huku gari jingine, likionekana kwa kiasi upande wa kushoto. Mandhari inaonekana kuwa nje, labda katika eneo lenye nyasi au shamba, na miti inaonekana nyuma.

Huu ni gari aina ya Toyota Landcruiser Prado, likionekana kutoka upande wa nyuma na pembeni. Gari linaonekana kuwa na rangi nyeusi au kijivu iliyokolea na lina sehemu ya paa iliyoinuka kidogo.

Huu ni gari ,aina ya Toyota passo nyeusi. Inaonekana kuwa gari ndogo ,lenye milango minne na linalofaa kwa matumizi ya mjini, kutokana na ukubwa wake. Inaonekana kuwa na muundo wa kisasa na sahani ya nambari yake ya usajili inaonekana.

Huu ni gari aina ya van , pengine ni gari la abiria au la utalii ikiwa limeegeshwa mbele ya mandhari yenye mlima. Gari hili inaonekana kuwa na madirisha meusi na inaweza kuwa inatumika kwa usafirishaji wa abiria au utalii.

Hii ni gari aina ya Toyota Land Cruiser, ni gari la kifahari aina ya SUV .Gari hili linaonekana kuwa jeusi na lina paa refu. Linaweza kuwa na sifa kama usukani wenye kasi nyingi.

Huu ni magri kadhaa yaliyopangwa kwenye eneo lenye nyasi. Kati ya magari hayo kuna lori la Issuzu lenye chumba cha mzigo kilichofunikwa. Gari ndogo jeupe aina ya van na gari jeusi aina ya SUV. Magari haya yameegeshwa karibu na miti na vichaka.

Hili ni gari aina ya Toyota Hearse iliyo kuwa imeegeshwa usiku. Gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri likiwa na muundo wa kisasa na taa zenye mwanga.

Huu ni gari aina ya Subaru Outback . Ina muungano imara na uwezo wa kukabiliana na barabara mbali mbali, ikiwa na nafasi ya kutosha kwa abiria na mizigo. Ni gari la abiria ambalo mara nyingi huwainisha kama station wagon .

Huu ni safu ya magari yaliyoegeshwa kwenye eneo la maegesho. Nyuma ya magari kuna majengo marefu ya kisasa na anga yenye mawingu machache. Magari mengi yanaonekana kuwa nyeupe au rangi nyepesi.

Huu ni mkusanyiko wa vishikilia funguo au vitu vidogo vya mapambo vinavyopangwa kwenye rafu. Ziko katika safu nyingi na zina maumbo na miundo mbalimbali.

Humu ni ndani ya soko au sehemu ya soko lenye shughuli nyingi. Kuna watu kadhaa, wakiuza na kununua matunda na mboga mbalimbali, yaliyopangwa kwenye vipanda. Mazingira yanaonekana kuwa na mwanga wa kutosha, na kuna miundo ya paa au dari inayonekana juu.

Kuna rafu kadhaa zinazoshikila vivunganisho. Vivunganisho vinaonekana kuwa carton za mayai zikiwa zimetundikwa juu ya nyingine. Vivunganisho vinaonekana kuwa vya rangi tofauti, vikiwezekana kutoka na aina au chapa tofauti.

Huu ni duka au soko ndogo iliojaa viatu vya ngozi. Viatu hivi vimetundikwa kwa wingi ukutani na pia vimewekwa juu ya meza. Kuna mtu mmoja anayeweza kuonekana upande wa kushoto akisimama karibu na bidhaa izo.

Huu ni soko la ndani au safu ya vipanda vinavyouza bidhaa mbalimbali, labda nguo au vitambaa kuna meza na viti na bidhaa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa inaonekana kama sehemu yenye shughuli nyingi.

Huu ni soko la wazi au duka la bidhaa mbalimbali ikiwemo viatu vya wazi vilivyotundikwa na bidhaa nyingine mezani. Kuna mtu mmoja amevaa nguo ya zambarau akitembea kuelekea upande wa kulia. Mazingira yanaonekana kuwa ya biashara ndogo ndogo au soko la kawaida.

Huu ni eneo la ndani linalofanana na soko au kala, lenye vibanda au meza zilizopangwa. Kuna magunia au mifuko kubwa iliyojaa bidhaa zilizofunikwa kwa vitambaa au plastiki. Eneo hilo linaonekana kutumika kwa ajili ya kuhifadhi au kuuza bidhaa.

Hizi ni maua mbalimbali yaliyopangwa katika ndoo au vyombo labda kwenye soko la maua. Kuna aina nyingi za maua yenye rangi tofauti kama vile meupe, blue , nyekundu na kijani kibichi.

Huu ni ndani ya jengo kubwa, labda soko au duka lenye ghorofa kadhaa na madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili. Ndani ya jengo hilo, kuna bidhaa zilizopangwa kwenye rafu na meza, zikionyesha aina mbalimbali za vitu vinavyo uzwa au kuonyeshwa.

Huu ni mkusanyiko mkubwa wa kazi za sanaa za kiafrika zikiwemo barakoa, sanamu za mbao na vitu vingine vya kitamaduni vilivyopangwa kwa wingi, Kwenye ukuta au rafu labda katika duka la sanaa au nyumba ya sanaa.

Huu ni soko la ndani. Linaonekana kuwa soko la bidha za shambani au mboga. Kuna watu kadhaa ndani ya soko, wengine wakiuza na wengine wakinunua. Kuna rundo la nyanya nyekundu chini upande wa kushoto na pia kuna masanduku yaliyojaa mboga zingine kama vile kabichi au mboga za majani.

Huu ni jengo kubwa la ghorofa nyingi ambalo linaonekana kuwa na usanifu wa kipekee na mapambo mengi kwenye kuta zake za nje. Mbele ya jengo hilo kuna eneo la wazi lenye kizuizi na linaonekana kuwa na watu wamesimama au kuketi.

Huu ni barabara enye shughuli nyingi ikiwezekana katika soko, au eneo la biashara kuna maduka kataa madogo upande wa kushoto na kulia wa barabara likiwemo duka ya saloon lililoandikwa wazi upande wa kushoto.

Huu ni soko au duka dogo lenye bidhaa mbalimbali hasa mikoba zikiwa zimepangwa kuuzwa. Watu wanaonekana wakitembea au kusimama karibu na eneo hilo.

Huu ni rundo kubwa la vitunguu, vingine vimepakuliwa kutoka kwenye lori na mtu mmoja amesimama katikati ya vitunguu hivo. Inaonekana kama soko la jumla la vitunguu au mahali pakuhifadhi vitunguu vingi.

Huyu ni mtu amesimama karibu na duka au kibanda kinachouza vitu vilivyotundikwa pengine mapambo au kazi ya mikono, vitu hivyo vimetundikwa kwa wingi na vinaonekana kuwa vya rangi mbalimbali mtu huyo anaonekana akisimama karibu na bidhaa hizo labda akiziuza au akizikiangalia ,mazingira yanaonekana kuwa soko au eneo la biashara.

Hapa ni soko la mazao likiwa na kikapu kikubwa kilicho jaa vitunguu saumu, sanduku la plastiki lililojaa tangawizi, mifuko miwili iliyo jaa bidhaa zingine za kilimo labda viungo na mimea. Chupa au chombo chenye rangi ya dhahabu labda mafuta au kiyoevu kingine.

Huu ni migomba miwili ya ndizi iliyopandwa kwenye sufuria. Nyuma ya migomba hiyo kuna kundi la ndizi na labda mazao mengine ya shambani. Mandhari ni ya soko.

Huu ni soko la wazi le nye shughuli nyingi. Kuna watu wengi wauzaji na wanunuzi wakiwa wamekusanyika sokono. Bidhaa mbalimbali kama vile matunda, mboga zinaonekana zikiuzwa. Ardhi inaonekana kuwa na matope labda kutokana na mvua au hali ya kawaida ya soko hilo.

Huu ni eneo lenye shughuli nyingi labda soko au barabara lenye maduka, upande wa kulia kuna rundo la vitu vinavyo onekana kama bidhaa au vifaa vikiwa vimepangwa au kutundikwa. Kuna watu wachache wanaoenekana kwa umbali.

Huu ni sehemu kubwa ya malenge, na mamboga, yakiwa yamerundika pamoja, malenge mengine yanaonekena kuwa na rangi ya kijani, na njano, huku mengine yakiwa na rangi ya kahawia, na kijani.

Huu ni soko lenye shughuli nyingi. Labda soko la nguo za mitumba au soko la kawaida. Kuna watu kadhaa wakiwa wamesimama na wengine wakifanya biashara. Rundu la nguo linaonekana katikati likiwa limewekwa juu ya meza au kikao.

Huu ni soko la ndani au eneo la maduka. Kuna mifuko, nguo na bidhaa nyingingine nyingi zilizo pangwa na kuning'inishwa. Watu wachache wanaonekana wameketi au wamesimama ndani ya duka.

Huu ni ndani ya soko au ukumbi wa biashara. Inaonekana kuwa njia au korido ndefu yenye maduka au vibanda pande zote mbili. Kwenye vibanda hivi kuna bidhaa mbalimbali zilizo pangwa na kuonyeshwa.

Huu ni bango, bango hili linonyesha jina la biashara ya Tri-Face Smart Agencies na neno Property Managers likifuatiliwa na troli. Chini yake kuna namba mbili za simu.

Huu ni tangazo la highway heights, linalotoa ofisi za daraja. Zinazouzwa na kupangishwa zikiwa na huduma za hali ya juu. Jina la jengo linaonekana, aina ya mali au ofisi, na mahali wanapopatikana.

Hili nii jengo kubwa, labda kala au kiwanda, likiwa na ukuta za rangi ya kahawia isiyokolea na nguzo za blue . Juu ya jengo kuna anga la blue safi lenye mawingu meupe yaliyotawanyika. Kwa upande wa kulia wa jengo kuna mkurutano wa vitu vieupe.

Huu ni jengo refu la ghorofa lenye rangi ya manjano. Limesimama chini ya anga safi la buluu. Liko wima na lina madirisha mengi madogo meusi, yalipangwa kwa usawa kwenye ukuta safi.

Haya ni majengo mawili marefu ya kisasa ya ghorofa. Inaonyesha majengo mawili yanayofanana marefu na ya kisasa. Yanaonekana kama majengo ya ghorofa au makaazi. Majengo yana muundo rahisi na wa kisasa.

Huu ni jengo linaloendelea kujengwa. Likiwa na fremu kubwa ya chuma, ya paa iliyosimama wazi angani. Kuna vichaka mbele ya jengo hilo, na mandhari ya ukungi nyuma. Inaonekana kama jengo la kanisa, au muundo mkubwa unaojengwa.

Huu ni barabara ya makaazi yenye majengo ya kisasa. Yanaonekana kuwa nyumba za kifahari. Kuna magari iliyoegeshwa kando ya barabara na anga linaloonekana kuwa safi na lenye mawingu machache.

Huu ni jengo refu, jeupe lenye ghorofa kadhaa, likiwa limejengwa kwenye mazingira yenye mimea, na miti mingi. Kuna ukuta mweupe, au ua unaozunguka eneo hilo, na sehemu ya paa, la kioo au kivuli inaonekana mbele.

Huu ni mtanzamo wa roshani ya jengo, unaoonyesha majengo mengine na miti kwa umbali. Roshani ina sakafu ya vigae na ulinzi wa chuma cheusi. Inaonekana kupigwa mchana na kuna mwanga wa jua inayoangazia mandhari.

Huu ni nyumba ya kisasa yenye ghorofa kadhaa nyumba hiyo inaonekana kuwa na ukuta wa rangi ya kijivu na madirisha makubwa. Pia kuna roshani ilio na kioo na usio na nyuma mbele.

Huu ni nyumba ya kisasa, inayofanana na bungalow , yenye vyumba vitatu vya kulala, chini ya anga la blue lenye mawingu meupe. Nyumba hii inaonekana kuwa katika eneo la makazi, labda sehemu ya mradi wa nyumba, zinazofanana.

Huu ni jengo lenye ghorofa kadhaa na paa la nyasi au makuti, linaonekana kua kuta za mbao au mianzi na nguzi za mbao kwenye roshani au ukumbi wake, jengo inaonekana kua la kiasi au la kitamaduni.

Huu ni jengo la ghorofa kadhaa likiwa limezungukwa na miti chini ya anga la buluu safi yenye nyaya za umeme zinazovuka. Kuna uzio chini ya jengo na barabara chafu mbele.

Huu ni nyumba kubwa yenye vyumba vitano vya kulala vyote vikiwa na bafu zake. Inaonekana kuwa na bustani iliyopambwa vizuri na sehemu ya kuchezea mpira wa vikapu mbele. Nyumba hii inapatikana kwa ajili ya kuuzwa.

Hili ni jengo la kisasa labda ghorofa au hoteli. Inaonekana kuwa na ukumbi au njia ya kutembea yenye ukuta za rangi ya njano na kijivu iiyokolea. Kuna ulinzi wa kioo au chuma kando ya njia hiyo.

Huu ni jengo la kisasa la ghorofa ambalo linaonekana kuwa makaazi. Lina roshani na madirisha makubwa na kuna eneo la kuegeshwa magari lenye paa la kivuli upande wa kushoto.

Huu ni jengo lenye ishara iliyoandikwa hardware likionyesha kuwa ni duka la vifaa vya ujenzi au bidhaa za nyumbani .Mbele ya jengo kuna muundo kama kibanda kinachotegenezwa kwa mabati au vifaa vingine vya muda.

Huu ni jengo refu lenye ghorofa kadhaa likiwa limejengwa karibu na ukuta wa matofali. Anga ni buluu safi na lina mawingu machache meupe. Inaonekana kama siku yenye jua kali.

Huu ni jengo refu, labda la ghorofa kadhaa, likiwa limezungukwa na miti mirefu, yenye majani mengi. Mbele ya jengo hilo, upande wa kulia, kuna muundo wa chuma, unaofanana na ngazi, au sehemu ya uwanja wa mchezo.

Huu ni eneo la wazi lenye nyasi na ardhi iliyofunguliwa mbele. Kando ya barabara nyuma ya eneo hili kuna ukuta mrefu unaotenganishwa na majengo mawili ya makaazi yenye paa nyekundu au kahawia.

Huu ni nyumba enye ghorofa moja ikiwa na rangi ya kijivu na paa la giza ikiwa na dirisha kubwa. Mbele ya nyumba kuna bustani ndogo enye nyasi na mimea. Upande wa kulia kuna sehemu ya nje enye meza na viti.

Huu ni jengo chini ya anga la blue lenye mawingu kidogo mbele ya jengo kuna eneo linaloonekana kuwa la ujenzi au la kuhifadhi vifaa likiwa na rundo ya vitu mbali mbali . Barabara inaonekana mbele ya eneo hilo.

Huu ni nyumba za kisasa za makazi zikiwemo nyumba za vyumba vinne vinavyouzwa uku. Inaonyesha safu ya nyumba za ghorofa mbili zenye usanifu unaofanana zikiwa na kuta za rangi ya manjano na paa nyekundu.

Huu ni jengo refu, la ghorofa ambalo linaonekana kuwa chumba la makaazi, au ghorofa za kuishi, likiwa limejengwa kwa mtindo wa kisasa, na rangi ya kijivu. Mbele ya jengo kuna barabara iliyonyooka, na eneo la maegesho. Anga linaonekana kuwa safi, na ni ya bluu, likiwa na mawingu meupe yaliyotawanyika.

Huu ni jengo refu la ghorofa kadhaa, lenye rangi ya blue na madirisha meusi. Jengo hili linaonekana likiwa katikati la eneo la wazi, ambalo linaonekana kua ardhi tupu au iliyochimbwa, na uzio mfupi wa ukuta unaonekana mbele ya jengo hilo.

Huu ni mchoro wa ardhi inayo uzwa huku kenya. Inaonyesha eneo kubwa la ardhi wazi yenye barabara kando yake na madhari ya milima kwa umbali. Anga ni bluu kuashiria ni mchana.

Huu ni nguzo ya taa ya barabarani, yenye taa mbili, zinazoelekea chini. Nyuma ya nguzo hiyo, kuna jengo lenye dirisha na mlango wa kioo. Na juu yake, kuna paa la bluu au kijivu. Kwenye jengo hilo kuna bango jekundu.

Huu ni sehemu ya duka kubwa yenye rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali ingawa baadhi ya rafu zinaonekana kuwa na nafasi tupu. Mazingira ya kawaida ya duka kubwa yenye mpangilio wa bidhaa inayoruhusu wateja kupita na kuchukua wanachotaka.

Huu ni duka ya nguo au idara ya nguo ndani ya duka kubwa ambapo kuna rundo za nguzo zilizopangwa kwenye meza au vibanda vya kuonyesha. Juu ya nguo hizo kuna bango kubwa lenye maandishi. Likionyesha kuwa kuna ofa maalum la punguzo la bei.

Huu ni rafu za maduka zikiwa na bidhaa mbalimbali zilizopakiwa zikiwemo pakiti nyingi za kahawa au bidhaa zinazofanana. Baadhi ya maeneo kwenye rafu yanonekana kuwa matupu yakionyesha pengo la bidhaa.

Hapa ni ndani ya Duka au makao inayonekana kuwa na friji kubwa ya kuonyesha bidhaa zenye rangi ya bluu iliyo jaa vinywaji na labda vyakula vingine. Juu ya friji hiyo kuna mimea ndani inayo pachikwa na ishara zenye maandishi.

Humu ni ndani mwa duka kubwa la bidhaa, inaonyesha njia ndefu zenye rafu zilizojazwa na bidhaa mbalimbali, zikiwemo vyakula, vinywaji na bidhaa za nyumbani. Mwangaza wa kutosha unatoka kwenye taa zilizo juu ya gari.

Huu ni mlango wa kuingilia kwa duka kubwa au maduka makubwa labda Carrefour kama inavyo onekana kwa ishara ndani, mlango wa chuma unaofungwa kwa kukunjwa umefunguka nusu ukionyesha ndani ya duka.

Huu ni jengo la biashara lenye maduka mbalimbali likiwemo Quickmart supermarket na bata. Pia kuna magari yaliyoegeshwa mbele ya jengo na watu wanaonekana kuzunguka eneo hilo. Ishara ya 24 inaonekana wazi.

Huu ni ndani ya Duka kubwa au soko la kisasa. Inaonyesha sehemu mbali mbali za duka zikiwemo bidhaa za matunda na mboga bidhaa zilizo funganishwa. Mpangilio wa ndani wateja na wafanyakazi.

Huu ni sehemu ya duka la mboga na matunda mbele kuna rundu kubwa la matikiti maji mengi yakiwa yamekatwa kuonyesha nyama yake nyekundu. Nyuma ya matikiti maji kuna rundo la mboga za majani zaidi nyuma kuna viti zenye bidhaa mbalimbali.

Huu ni duka kubwa lenye rafu nyingi zilizo jaa bidhaa mbali, juu ya rafu kuna bango lenye maandishi inayosomoka linda familia yako dhidi ya mabua na virusi vya homa, sakafu ina vigae na taa za mistari zinaonekana kwenye dari.

Huu ni soko la ndani duku kubwa la vyakula, inaonekana kuwa duka la kisasa lenye bidhaa mbalimbali zikiwemo matunda na mboga. Watu wawili wanaonekana wakichagua bidhaa na kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali.

Hili ni ndani ya duka kubwa au maduka makubwa. Inaonyesha safu ndefu za rafu zilizojawa bidha mbalimbali, zikiwemo vyakula vilivyofunganishwa na vinywaji. Kuna mtu mmoja anayeonekana akichagua bidha.

Sehemu ya ndani ya duka au nafasi ya umma ikiwa na vitu vya rangi ya bluu na kuta nyeupe pembeni. Kunaonekana kuwa na mtu mmoja au zaidi ndani ya duka ingawa inaonekana ni hafifu na haionyeshi maelezo wazi.

Huu ni ndani la duka la kisasa la Carrefour. Ambalo linaonekana kuwa kubwa na lenye nafasi wazi. Ninaweza kuona counter za malipo, zikiwemo counter namba kumi na kumi na nne.

Hii ni sehemu ya chipi na vyakula vya deli katika duka au soko. Kuna kaunda ndefu yenye chipi na vyakula vingine vya deli vilivyo pangwa kwenye friji za kuonyesha.

Huu ni ndani ya duka kubwa au maduka makubwa, inayoonyesha njia ndefu iliyojaa rafu za bidhaa. Rafu hizi zimejaa aina mbali mbali za bidhaa, zikiwemo viunganisho vya biskuti au vitu vingine vya chakula.

Huu ni ndani ya duka kubwa au maduka makubwa. Inaonyesha rafu zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali, watu wakifanya manunuzi na mikokoteni ya ununuzi. Kuna ishara za bei na matangazo yaliyowekwa juu ya rafu.

Huu ni ndani la duka kubwa, au maduka makubwa. Inaonesha safu ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali, kama vile vyakula vilivyo funganishwa na vitu vingine vya nyumbani. Njia kati ya rafu inaonekana wazi, na kuna mwanga mkali kutoka kwenye taa za dari.

Huu ni sehemu ya matunda, na mboga katika duka kubwa, unaweza kuona aina mbalimbali za matunda, na mboga zikiwa zimepangwa kwenye rafu, na baadhi zikiwa bei zao, zimeandikwa.

Huu ni ndani ya duka kubwa la Chandara lenye rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Kuna mabango makubwa yenye maandishi ofa yaliyowekwa juu ya rafu yakionyesha matangazo ya ofa maalum. Duka linaonekana kuwa safi na limepangwa vizuri.

Huu ni duka au sehemu ya duka inayoonyesha bidhaa nyingi, zilizopangwa kwenye makontainer ya wazi, kama vile karanga, matunda yaliyo kaushwa, na pipi. Bidhaa hizi zimepangwa kwa safu, zikionyesha aina tofauti za bidhaa kwa wateja kuchagua.

Huu ni sehemu ya duka kubwa au soko ikiwa na sehemu ya matunda na mboga. Katikati kuna stendi kubwa iliyojaa matunda na mboga yakiwemo machungwa au matunda mengine ya rangi ya chungwa.

Huu ni ndani ya duka kubwa au maduka ya vyakula. Inaonyesha rafu zilizojazwa na bidhaa mbali mbali, ikiwemo mikate, na bidhaa nyingine zilizofunganishwa. Sakafu inaonekana kua safi na kuna taa nyingi juu ya dari, zinazotoa mwanga wa kutosha ndani ya duka.

Huu ni ndani ya duka kubwa au duka la bidhaa. Inaonekana kuwa sehemu ya bidhaa za kuoka au keki. Kuna vitu vilivyopangwa kwenye rafu na ndani ya vizimba vya kuonyesha vyenye glasi. Kuna ishara zilizoning'inia kutoka dari.

Huyu ni mtu akitetembea kwenye njia kuu ya duka kubwa au maduka makubwa. Upande wa kushoto kuna rafu zilizo jaa chupa za vinywaji. Na upande wa kulia kuna rafu za friji zilizo jaa bidhaa kama maziwa na vinywaji vingine baridi.

Huu ni rafu za duka kubwa au maduka zikiwa zimejaa bidhaa mbali mbali zilizofunganishwa .Bidhaa hizo zimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu. Kuna lebo za bei zinazoonyesha kwenye baadhi ya rafu.